Ndani ya hospitali inaohusika na afya ya kinywa wapo waganga wawili, kwenye chumba cha upasuaji wamevaa makoti ya bluu, barakoa na kinga mikono.

Waganga wanaohusika na afya ya kinywa wapo kwenye chumba cha upasuaji, pamoja na mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda, huku wakiwa wanamuhudumia.

Mgonjwa mwenye asili ya kiafrika, amelazwa kwenye kitanda ndani ya hospitali inayotoa huduma za afya ya kinywa. Yupo mganga mwenye asili ya kizungu akimpa maelekezo.

Bustani iliyopangwa na kuwekwa safi bila kuacha takataka ya aina yoyote kama vile makaratasi au makopo, na pia nyasi zimekatwa urefu mmoja.

Wafanyakazi wanaoweka mazingira ya jiji kuwa safi, wapo ndani ya gari wakishusha takataka aina ya makopo ya plastiki.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, wakifundishwa faida za kupanda miti huku wakifanya kwa vitendo, kila mmoja na mti wake.

Vifaa na vyombo vya hospitalini kama vile vitanda, makabati; yanayotumika kulazia wagonjwa ili waweze kutibiwa na waganga.

Ndani ya hospitali sehemu ya mapokezi wapo waganga, manesi na viongozi wote wa hospitali wakichukua picha ya pamoja.

Wamama na watoto wao wameketi kwenye viti ndani ya mkutano, wakiskiliza taarifa kuhusu afya ya mama na mtoto wakipewa zawadi pamoja na dawa.

Kwenye wodi ya watoto yupo daktari anayehusika na mambo ya afya, akimhudumia mgonjwa ndani ya hospitali akiwa amevaa barakoa na miwani.

Kampeni inayohusika na kutoa huduma za kiafya, wakiwa wamevaa sare na kutembelea watoto wadogo kuwapa dawa na chanjo zitakazowakinga na maradhi.

Watoa huduma za afya, wapo mtaani wakichoma sindano kwa ajili ya kuondoa maambukizi ya maradhi kwa watu.

Waganga wanaotoa huduma za kiafya wapo mtaani, wakiwapa watu dawa kwa ajili ya kusaidia kujikinga na maradhi tofauti.

Dawa itokanayo na majani yaliyochemshwa na kuwekwa kwenye vikombe kwa ajili ya kutibu homa, mafua na baridi.